Mfumo wa bustani ya hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Mfumo huu umetengenezwa kwa kutumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa katika ngazi kati.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inalimwa bila udongo, badala yake inakuwa katika mabomba ya PVC, kama safu ndefu za mabomba ya PVC yenye rangi ya kijivu, yaliyopangwa kwa usawa na wima, yakishikiliwa na fremu za mbao.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Kuna rafu ndefu za mabomba meupe labda PVC ambayo ndani yake kuna mashimo ambayo mimea midogo ya saladi imepandwa. Majani ya saladi yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na afya njema.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa. Badala ya udongo, kila mmea mdogo umewekwa kwenye mashimo yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inalimwa bila udongo. Badala yake inakua katika maji yenye virutubisho. Kuna safu za mabomba meupe na bluu na PVC yaliyopangwa kwa usawa, mimea yenye majani makubwa na mabichi.

Mfumo wa bustani ya hydoponics iliojengwa kwa kutumia mapomba enye rangi nyeupe na kifungio vya kijivu. Mfumo huu imepangwa kwa wima na una ngazi kataa za mapomba ambazo zimekuwa kama vijiti vya kupandia mimea.

Wanaume wawili ndani ya chafu wakiangalia mimemea, mimea hii imepandwa kwa mpangilio mzuri katika safu ndefu na inaonekana kuwa ni pilipili hoho au mimea mingine inayo fanana wanaume hao wamevaa nguo za kawaida, mmoja amevaa shati la kijani na jean na mwingine aevaa shati la kijivu.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku weupe, labda kuku wa nyama waliojikusanya kwa wingi ndani ya eneo hilo. Kuku wengi sana weupe wamefunikwa sakafu yote ya mabanda wakionekana kuwa na afya njema.

Ndani ya banda kubwa la ng'ombe wa maziwa. Kuna ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe wanaonekana wakiwa wamelala au kusimama kwenye vizimba vyao. Banda lina paa refu lililotengenezwa kwa mbao na chuma.

Banda kubwa la kuku likiwa limejaa maelfu ya kuku weupe wa nyama. Kuku wengi sana wanaonekana wakiwa wametapakaa kwenye sakafu ya banda, wote wakiwa na manyoya meupe. Kuku hawa wanaonekana kuwa katika hatua tofauti za ukuaji.

Shamba kubwa la migomba ambapo migomba mingi imezaa ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Zimeungana pamoja kuunda vitanda vikubwa vikining'inia kutoka kwenye miti.

Ndani ya zizi kubwa au shamba la ng'ombe wa maziwa ambapo kuna idadi kubwa ya ng'ombe weusi na weupe.Ng'ombe wengi wamelala au wamesimama kwenye vitanda vyao ambavyo vimetengenezwa na milingoti ya chuma.

Shamba kubwa la kabichi lililolimwa vizuri lenye safu ndefu zilizonyooka na mimea ya kabichi. Kila kabichi inaonekana kuwa na majani mengi ya kijani kibichi na inakua vizuri. Udongo kati ya safu za kabichi inaonekana kuwa mwekundu.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo wengi wakiwa na rangi nyeusi na wengine wachache wa manja no wakiwa wametapakaa kwenye sakafu iliyokuwa na maranda au nyasi kavu. Katika eneo hilo kuna vyombo vyeupe vya kunywea maji.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikiashiria shughuli za kilimo. Kuna kundi la watu wengi wao wakiwa wanawake wakifanya kazi shambani. Wameinama chini wakionekana wakipalilia au kutunza mimea.

Kiwanda au sehemu ya kupakia maua ambapo wafanyikazi wengi wao wakiwa wanawake wanafanya kazi ya kupanga na kufunga maua. Wafanyikazi hao wamevaa sare za kijani na Apron nyeupe na wengi wao wamevaa vitambaa kichwani.

Mashine kubwa ya njano ya kuvunia ikiwa inavuna nafaka shambani. Inaonekana kuwa shamba la mpunga au nafaka nyingine inayokomaa na yenye rangi ya dhahabu. Kuna watu wawili kwenye mashine hiyo. Mmoja yuko kwenye kiti cha udhibiti.

Ndani ya chafu ambapo mimea ya nyanya inalimwa kwa mpangilio mzuri, safu ndefu za mimea ya nyanya, zenye majani mengi ya kijani kibichi zimepangwa kwa mstari mrefu pande zote mbili ,za njia ya kati.

Shamba lenye udongo mwekundu uliolimwa vizuri vikiwa na mimea midogo iliyobana katika safu ndefu. Kando ya kila safu ya mimea, kuna bomba jeusi la umwagiliaji wa matone, lilowekwa chini likionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo.

Sehemu ya chini ya mmea uliopandwa kwenye chungu au ardhi ikitumia mfumo wa umwagiliaji. Kifaa kikuu kinachoonekana ni bomba dogo la umwagiliaji la rangi nyeusi ambalo limefungwa kwenye eneo ulio mbele.

Shamba kubwa lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone iliowekwa. Mistari mirefu ya mapomba meusi imepangwa zambampa kwenye mitaro iliochimpwa aridhini na mapomba haya yanavijidudu.

Shamba lenye udongo mwekundu ambao umeandaliwa kwa ajili ya kilimo. Kuna mistari miwili au mitatu ya mimea midogo iliyopandwa kwa umbali sawa na karibu na kila mstari kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Kuna mabomba mawili marefu yanayoonekana kuwa ya plastiki au chuma yamelala chini kwenye udongo. Mabomba haya yana valvu ndogo ya manjano ziizojitokeza ambazo hutumika kunyunyuzia maji kwenye mimea.

Shamba kubwa la kilimo likiwa linamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kisasa. Huo umwagiliaji ambao ni chemichemi nyingi zilizonyunyizia maji juu ya mimea kwa umbali zikionyesha mkondo wa waji unaong'aa hewani.

Shamba lenye mimea midogo iliyoandwa kwa mistari ikionyesha mfumo wa umwagilliaji. Udongo unaonekana kua wenye unyevu nyevu na umelima, bomba nyeusi nene imepitishwa katikati ya shamba na kuna dawa za maji.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu lililokuwa limetayarishwa kwa kilimo na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mistari mingi ya mabomba mepesi ya kijivu au nyeupe imewekwa sambamba kote shambani likiwa tayari kutoa maji kwa mimea itakayo pandwa.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba. Bomba refu jeusi limejikunja kwenye udongo ikipitia karibu na mimea michanga. Unaweza kuona matone ya umwagiliaji yakitoka kwenye bomba.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye kitana cha bustani kilichoandaliwa kwa mistari minne ya bomba nyeupe na la rangi ya fedha ikiwekwa sambamba kwenye udongo uliotayarishwa kwa kilimo. Mabomba haya yameunganishwa kwenye bomba moja kubwa la rangi nyeusi.

Shamba kubwa lililolimwa kwa safu ndefu na mpangilio mzuri. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia iliyokolea na mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye safu hizi. Katika kila safu au katikati ya safu kuna bomba jembamba.

Shamba au bustani ndogo iliyoandaliwa kwa kilimo ikitumia mfumo wa umwagiliaji. Kuna matuta marefu yaliyopangwa kwa safu sambamba ambayo yamejazwa kwa udongo wa kahawia uliochanganyikana na mabaki ya mimea au matandazo yakiashiria utayarishaji wa kupanda.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi ikiwa inamwagiliwa maji. Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaoitwa center pivot irrigation system unaonekana katikati ukiwa unamwagiliwa maji juu ya mimea.

Mfumo wa umwangiliaji wa matone ukiendelea shambani. Katika sehemu ya ndani kuna bomba jeusi la plastiki lililolala chini. Kwenye udongo bomba hili lina matundu madogo ambayo yanaruhusu maji kudondoka polepole.

Shamba la mahindi ambapo mimea ya mahindi imekomaa na ina majani mengine ya kijani kibichi, upande wa kulia kuna bomba kubwa labda la umwagiliaji lililowekwa chini na linatoa maji, linayoonekana kuwa ufujaji au mashimo kwenye bomba ile.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa ardhini yenye rangi nyekundu. Mabomba makuu mawili meusi, yanaonekana kuwa yameunganishwa, yanapita katikati ya mfereji mdogo uliotengenezwa ardhini.